Hapa kunao magari ambayo yameegezwa hapa, yanaonekana kua yanarangi tofauti, pia nikama kuna sherehe ambayo ilikua inafanyika hapa.

Hizi ni ndizi ambazo zimepangwa juu ya gunia, inaonekana kuwa ndizi hizi kuna ambazo zimeiva sana na zenye zimeiva hivi punde pia, kunaonekana kuwa zimeegezwa kwenye makundi.

Hapa ni duka ambalo maziwa yanaletwa hapa. Maziwa haya yanaonekana yameletwa kwa mitungi tofauti. Pia watu wanaoneka wakijinunulia maziwa kutoka kwenye ATM hii.

Hapa kuna maduka, duka hili linaonekana kuwa ni duka la maziwa, hapa kwenye mlango kuna watu wawili ambao wanaonekana wakijinunulia maziwa na hapa inje kuna mama ambaye ameketi kupumzika hapa.

Hapa kunao mtu ambaye anaonekana akitumia simu yake ili kutumana pesa. Pia kunaonekana kuwa hili ni duka la M-pesa ambapo unaweza ukatoa au kutuma pesa zako hapo.

Hapa kunayo bima ambayo imechorwa familia moja, bima hii husaidia watu kwa vitu vingi pia hapa chini kuna nambari ambazo unaweza kuzipiga hili uweze kupata maelezo zaidi kuhusu bima hii.

Hapa kunao biashara ya viatu. Viatu hivi vinaonekana kua ina rangi tofauti. Pia kunao vya watoto wadogo hadi vya watu wakubwa. Vinaonekana kuwa viatu hivi ni vingi sana.

Hii ni karatasi ambayo, inatumiwa, kwa watu ambao wanase safiri, nje ya nchi, pia, ina jina, ya vitu ambavyo vinasafirishwa hapa njini.

Hapa kunao noti za pesa ambazo zimepangwa kwa meza . Noti hizi zinazonekana kuwa ni za elfu moja moja . Pia ina michoro ya KICC tena hapa chini ya KICC kunao mchoro wa rais aliye staafu Mzee Jomo Kenyatta .

Hapa kunao mtu ambaye anaonekana akiangalia gari ambayo limeegezwa hapa pia jumba hili linaonekana kuwa ni la kuuziwa magari labda mtu huyu anataka kujinunulia gari.

Hapa kunayo noti za pesa . Noti hizi zinaonekana kuwa ni za mia moja kila noti . Ina picha ya raisi wa nchi yetu aliyestaafu Mzee Jomo Kenyatta.

Hii ni bima bora ambayo inasaidia watu wengi kama vile familia, bima hii husaidia wakati unapopata ajali unaweza kutibiwa bila malipo yoyote kwasababu ya bima hii.

Hii ni biashara ya viatu. Vinaonekana kuwa viatu hivi ni vya aina tofauti. Pia zinaonekana kuwa ni za watoto wadogo hadi vya watu wakubwa. Biashara hii ni nzuri mno kwa sababu ina faida.

Hapa kunao simu, simu hii inaonekana kuwa inaonyesha mahali ambapo unaweza ukatuma ama ukatoa pesa zako, pia unaweza ukakopa pesa ukitumia simu yako.

Hili ni gari ambayo inaonekana kuwa imefunguliwa mlango wa mbele. Pia ina rangi nyeupe. Inaonekana kuwa ina kifunguu hapa kwa mlango.

Hapa kuna mama mmoja na mwanaume. Wanaonekana kusoma kitabu cha rekodi hapa. Pia hapa huonekana ni pahali ambapo magari yanaegeshwa. Pia magari inauzwa hapa. Labda kitabu hii ina usajili wa magari na bei ya kila gari ambayo inauzwa hapa.

Hapa ni duka la maziwa hili duka ni pahali ambapo watu wanapeleka maziwa na wengine wanaweza kuenda kununua maziwa huku. Pia duka hili lina jina la Kieni huko juu inamchoro wa maziwa .Hii inasaidia watu kujua kuwa hapa ni duka la maziwa.

Hili ni duka ambalo liko kwenye tauni. Kwenye mlango wa duka hii kuna mipira ya watoto ambayo inauzwa hapa. Pia kwenye mlango imeandikwa jina mpesa kuonyesha kuwa unaweza ukaenda kutoa ama kutuma pesa kwa kutumia duka hili. Pia hapa kwa mlango kuna maji ya kusafishia mikono.

Hizi ni noti za pesa. Noti hizi zilikuwa zinatumika humu nchini Kenya. Hizi ni noti za elfu moja moja. Pia noti hizi zina mchoro wa aliyekuwa raisi wa nchi yetu na tena alisha staafu Mzee Jomo Kenyatta. Pesa hizi zilibadilishwa hivi majuzi na ikatengenezwa kuwa ni pesa za kisasa.

Hapa kuna noti za pesa. Noti hizi ni ya hamsini, mia moja na mia mbili. Hizi ni pesa ambazo zinatumika hivi sasa humu nchini Kenya, pia pesa hizi zimeandikwa jina ya nchi yetu tena ina mchoro wa KICC tena picha ya raisi aliyestaafu, mzee Jomo Kenyatta.

Hii ni bima bora ambayo husaidia watu wengi sana .Pia bima hii ina nambari ambazo unaweza piga ili upate usaidizi. Bima hii inasaidia watu unapoenda hospitali na kurudi nyumbani tena unapofungwa. Unapogonjeka ghafla unaweza kupata matibabu bila malipo.

Hapa ni duka la maziwa. Duka hili linatumia kiteknolojia ya kisasa kwa kusambazia watu maziwa. Hapo kwenye duka hili lina jina Royal Stainy . Tena kuna michoro mingi ambayo inaweza kusaidia watu kujua kuwa hapa ni duka la maziwa, kama mchoro wa ng'ombe na vipakiti vya maziwa.

Hizi ni pesa pesa hizi ni noti za elfu moja moja zimepangwa vizuri sana,, pia pesa hizi ni zile pesa ambazo zinatumika humu nchini hivi sasa ,pesa hizi pia ina mchoro wa KICC na mchoro wa mzee Jomo Kenyatta aliyestaafu na pia ameaga dunia.

Hapa ni sokoni. Sokoni humu ni pahali ambapo chakula inauzwa. Hapa kuna vitu kama viazi, ndizi, matunda ya kila aina, mboga pia kuna mahindi ya kuchomwa karoti na vitu vinginevyo. Biashara huu hufanywa sana sana na kina mama . watu huonekana kukuja kujinunulia chakula hizi.

Hapa ni sokoni na hapa panonekana kuwa kuna maduka ya kuuzia nguo. Pia hapa kunao jombo ambacho unatumiwa kutengenezwa vitu kama smokii na vitu kama mayai. Hii ni biashara nzuri kwa sababu inaleta pesa nyingi.

Hizi ni noti za pesa, noti hizi inaonekana kuwa moja ni elfu moja tena nyingine ni noti ya hamsini, pesa hizi zimechorwa mchengo ya KICC na tena inana jina ya nchi yetu kenya , hizi ni pesa ambazo zilipandilishwa hivi majuzi kutokana na yenye ilikuwa inatumika kitambo.

Hapa kuna magari mengi ambayo yameegeshwa hapa , magari haya yana rangi moja ilhali magari haya ni ya aina tofauti tofauti ,hapa mahali ambapo pameegeshwa ni pasafi sana , hakuna vumbi hata kidogo ,hii inaonyesha kuwa hapa ni pahali ambapo magari yanauzwa, magari haya hayajawai kutumika hata kidogo.

Hapa ni pahali ambapo pa kuuzia magari kuna chumba cha kifahari ambapo iko humu huko nyuma. Magari haya yanaonekana kuwa ni ya rangi tofauti tofauti pia zinaonekana kuwa ni magari ambazo hazijatumiwa. Zipo kwenye mahali pa kuuziwa hivyo basi kama unahitaji gari unaweza ukakuja hapa na ukajinunulie gari.

Hii ni bima ambayo inasaidia watu huko nyumbani kwa majumba yao. Bima hii pia, hukusaidia wakati nyumba inachomeka ama wakati unaibiwa vitu kwa nyumba. Pia, husaidia kukutengenezea jumba jingine bila malipo yoyote unapopata madhara kwa nyumba yako.

Hapa kuna magari ambayo imeegeshwa katika uga uwanja. Hapa kunaonekana kuwa kulikuwa na sherehe fulani. Magari mengi yameegeshwa yenye aina tofauti tofauti zenye rangi ambayo hazifanani. Watu wanaonekana wakiwa wamekusanyika huko katikati ambako magari yame, yameegeshwa. Pia kuna nyasi mingi kwenye uwanja huu.

Hili ni gari aina ya Nissan. Pia gari hili linaonekana kuwa bado ni jipya. Magurudumu yake bado yanafanya kazi vizuri. Gari hili utumiwa sana sana na wana matatu kufanyia biashara. Pia inabeba abiria kumi na nne. Hapa nyuma imeandikwa nambari themanini.

Hapa kuna karatasi ambayo imeandikwa kopo kopo, pia kuna mchoro wa mwanamke ambaye anaonekana kutumia simu hii ni karatasi ambayo inaonyesha kuwa unaweza ukaomba pesa na pia uilipie polepole baada ya kutumia kwa kazi ambayo ulikua unahitaji kufanyia.

Hili ni duka la maziwa, duka hili linaonekana kuwa lina jina Mount Kenya Milk Depot, hapa ni pahali ambapo maziwa yanapelekwa, ili iweze ikatengenezewa vitu kama yoghurt na maziwa fresh ,na maziwa mala. Hii ni biashara nzuri kwa sababu, maziwa ni vitu muhimu kwenye maisha yetu ya kila siku.

Huu ni biashara wa shanga, mashanga hizi zimeshonwa kwa taratibu tofauti tofauti pia ni za aina tofauti rangi za mashanga haya yanaonekana kuwa za rangi tofauti tofauti. Mashanga haya ni ya kufanyia urembo sana sana tena hufanywa sanasana na kina maasai na wanasamburu na wanaturkana kazi hii.

Hapa kuna magari ambazo zimeegezwa na zimepangwa kwa taratibu mzuri sana. Magari haya yanaonekana kuwa yameegezwa hapa na watu ambao wanafanya kazi hapo. Magari haya ni rangi tofauti. Hapa pia kunonekana kuwa kuna chumba cha kifahari ambapo maua imiwekwa hapa ili iweze kurembeshwa.

Hapa kuna magari ambayo yameegezwa hapa. Zimepangwa kwenye taratibu mzuri sana. Magari haya yanaonekana kuwa ni ya rangi moja. Pia magari haya ni ya bei ya juu. Pia hazijawahi kutumiwa. Magari haya yanaonekana kuwa ni ya kuuzwa. Hii ni biashara nzuri kwa sababu ina faida nyingi kwa muuzaji.

Hapa ni sokoni, sokoni humu ni soko ambapo nguo inauzwa, hapa kuna nguo ya rangi tofautitofauti, zimekusanywa kulingana na bei yao, pia kunaonekana njia ambayo unaweza pita ili uweze kujinunulia nguo zako, nguo hizo zinaonekana kuwa ni mzuri sana.

Hii ni biashara ya viatu. Biashara hii inaonekana kuwa ni ya watoto wadogo hadi ya watu wakubwa. Hii ni biashara nzuri kwa sababu ina faida nyingi sana. Tena, viatu hivi vimepangwa kwa utaratibu mzuri ambapo unaweza kujua pahali ambapo viatu vya watoto iko, tena unaweza kujua mahali ambapo vya watu wakubwa iko.

Hapa ni maduka. Maduka haya yanaonekana kuwa yamefunguliwa yote. Pia kuna watu ambao wanafanya kazi zao hapa nje ya maduka. Hapa kuna duka moja ambayo imeandikwa jina mpesa. Ina maana kuwa unaweza ukaenda kutuma ama kutoa pesa kwenye duka hili.

Hapa ni maduka. Maduka haya yanaonekana kuwa ni maduka ya kuuzia bidhaa vya nyumba. Tena hapa kwenye duka hili limeandikwa jina M-pesa. Hii inaonyesha kuwa, pia duka hii unaweza ukaenda ukatoa ama kutuma pesa zako kwenye duka hili. Pia hapa nje kunaonekana kuwa kuna karai za rangi ya kijani.

Hizi ni noti, noti hizi ni za elfu moja moja ,hii ni noti ambayo inatumiwa huku nchini Kenya ili uweze kununua vitu ,hapa kwenye noti hii imechorwa picha ya KICC tena kuna picha ya mzee Jomo Kenyatta hapa chini ya KICC.

Hapa ni maduka. Maduka haya yanaonekana kuwa imeandikwa jina la M-Pesa. Huku M-Pesa, unaweza ukatoa ama ukatuma pesa zako. Pia hapa nje, kunao kabati ambazo zimepigwa hapa na ina viazi. Viazi hizi ni vya kuuzwa. Tena huko kwenye mlango, kuna friji ambayo imepangwa soda ya kila aina.

Hii ni bima ambayo unaweza ukaipata kutoka kwenye simu . Bima una bima zote ambazo zinatumika kama za magari, ama za nyumba tena za hospitali . Pia inaweza ikatumiwa simu ili uweze ukajipatia bima hizo.

Hapa ni mahali ambapo magari yanauzwa , magari haya yanaonekana kuwa ni ya aina tofauti pia magari haya yana rangi tofauti ,huku nyuma kuna majumba ya ghorofa tena ni majumba ya kifahari , magari haya yanaonekana kuwa ni za kuuzwa inaonekana kuwa hazijawai kutumiwa.

Hii ni bima ambayo inasaidia watu sana sana madereva. Bima hii husaidia wakati magari yanapata ajali unaweza ukaenda hospitali na kupata matibabu bila malipo. Tena unawezana kurejeshewa gari yako bila malipo yoyote na unaendelea na biashara yako.

Hapa kuna mkusanyiko wa magari ,magari haya yanaonekana kuwa yamepagwa vizuri, tena hapa kuna mahali ambapo tarakilishi ipo, pia kuna mahali ambapo maua yapo, inaonekana kuwa hapa ni pahali ambapo unaweza kuenda kulipia pesa, ili uweze kuchukua gari lako ambalo umelinunua.

Hapa ni sokoni. Na humu sokoni kunaonekana kuwa kuna uzaji wa vitu kama ndizi, nyanya, vitunguu na vitu vinginevyo. Pia huko kando kunaonekana kuwa kuna nguo ambazo zimepangwa. Hii ni kazi ambayo inapatikana katika kila tauni humu nchini. Tena kazi hii hufanywa sana sana na kina mama ili waweze kujipatia kipato chao cha kujisaidia kwa siku.

Hizi ni noti za pesa, noti hizi zilikuwa zinatumiwa huku nchini kitambo. Pesa hizi zilikuwa na mchoro wa raisi wetu aliyestaafu Jomo Kenyata. Pesa hizi zilibadilishwa hivi majuzi. Zikawa na picha ya KICC, ihali hakuna picha ya mtu yeyote.

Hapa Kuna watu sokoni na hapa ni pahali ambapo chakula inauzwa watu wamepanga matunda pi vitu kama viazi , nyanya watu wengi wamekuja sokoni hili waweze kujinunulia chakula. Wakati wa soko vitu inakuangaa na bei ambayo Kila mtu uweza kufikia ndio maana watu wanapenda kuenda soko.

Hii ni bima bora ambayo inatumiwa na wana boda boda. Pia hii bima kuna pesa ambazo unaweza ukalipia labda baada ya mwaka mmoja ama miezi sita. Pia hapa chini kuna nambari ambayo unaweza kupiga ili uweze kupata usaidizi mengi kuhusu bima hii.

Hizi ni noti ambazo zilikuwa zinatumiwa humu nchini kitambo kabla ya kubadilishwa. Pesa hizi ni za noti mia hamsini. Pia kuna mchoro wa rais aliyestaafu Mzee Jomo Kenyata na mji wetu wa Nairobi.

Hii ni jumba kubwa ambayo imejengwa vizuri, jumba hiki ni cha kifahari, tena hapa kwenye mlango kuna gari nzuri sana ambayo hutumiwa sanasana na watu ambao wana pesa, yani matajiri. Gari hili ni la bei ya juu sana, pia gari hili wakati unaegeza unaweza ukaishusha.

Hizi ni magari. Magari haya yana rangi tofauti. Tena ni ya aina tofauti. Zimepangwa kwa taratibu mzuri sanaa. Magari haya yameegeshwa pahali pasafi ambapo hapana vumbi. Hii inaonyesha kua magari haya ni za kuuzwa. Pia, magari haya yanaonekana kua hayajatumika.

Hizi ni magari ambazo zimeegeshwa hapa. Magari haya yanaonekana kuwa yako kwenye jumba cha kifahari. Jumba hiki inaonekana kuwa ni chumba cha kuuzia magari. Magari haya yanaonekana kuwa hayajatumika. Hii inaonyesha kuwa magari haya ni za kuuzwa.

Hii ni pima bora ambayo inasaidia watu sana sana wanapoibiwa ama nyumba inapopata moto, Pima hii inaweza ikasaidia watu kupata matibabu bure baada ya ajali ama kurudishiwa nyumba bila malipo yoyote na kuweza kuwa na maisha bora tena.

Hii ni biashara ya viatu, viatu hizi vimepangwa vizuri kwenye shelfu, pia viatu hivi vinaonekana kuwa kuna vya watoto wadogo hadi vya watu wakubwa. Hii ni biashara nzuri kwa sababu ina faida kubwa kwa mwanabiashara.

Hapa kuna gari ambayo imeegeshwa. Gari hili magurudumu inaonekana kuwa bado hayajapakiwa vizuri. Pia kuna mtu ambaye anasimama huko nyuma ya gari hii. Gari hii pia ina trailer . Inaweza ikabebewa mizigo. Hapa kunaonekana kuwa kuna jambo ambalo lilikuwa linaendelea.

Hii ni bima ambayo inafaa kuwa ni madereva wengi wanazo pia hapa kwenye karatasi hii inaonekana kuwa kuna nambari ambayo unaweza ukapiga ili uweze kujipatia bima hii tena kuna nambari ambayo unaweza ukapiga ili uweze ukapata usaidizi.

Haya ni magari. Magari haya yanaonekana kuwa ni ya rangi tofauti tofauti. Tena inaonekana kuwa magari haya yameegeshwa na wafanyikazi huku. Pia kuna malori na magari ndogondogo ambayo hutumiwa na watu binafsi ambazo hazifanyi kazi za matatu.

Hili ni gari aina ya Nissan gari hili linaonekana kuwa limeekeswa pahali pazuri pia inatumiwa kupepea abiria, sana sana na watu wa matatu magari haya yanapatika kila mahali humu nchini Kenya inabeba abiria kumi na nne.

Hapa kuna mmama na mwanaume, mmama anaonekana akiwa amepaka rangi kwenye vidole vyake. Pia anaonekana akimpea mwanaume huyu, kifunguu cha garI, labda mwanaume huyu amekuja kununua gari yake hapa. Pia mama huyu anampea kifunguu cha gari yake, baada ya kumalizia malipo ya gari yake.

Hapa ni barabarani. Na humu kwenye barabara, kuna gari nyeupe. Tena ina nambari KDH 990J. Hapa kando kando kuna maua ambazo zimepandwa kando ya njia. Tena kuna mijengo ambazo ni za kifahari hapa kando kando ya njia.

Hili ni duka la nywele. Duka hili linafanywa sana sana na kina mama. Pia hapa ni pahali ambapo unaweza ukaenda kufanyiwa mabambo ama unaweza kuenda kununua bidhaa ambavyo unaweza kutumia kwenye mbambo yako. Pia hapa inaonekana kuwa nywele zako zinaweza sukwa hapa na kung'arishwa.

Hili ni gari aina ya Nissan. Pia gari hili bado ni jipya. Pia linatumiwa sana sana na watu ambao wanafanya matatu kufanyia biashara kwa sababu inaweza bebewa abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine. Magari kama haya yanapatikana kila mahali humu nchini Kenya.

Hapa kuna gari aina ya Nissan gari hii ni ya kubebea abiria hutumiwa sanasana wakati wa kufanyia matatu watu wengi hutumia magari haya kwa sababu kwa matatu magari haya yanakuwanga mengi pia hapa kuna jengo ya kifahari ambapo gari hii limeegeshwa.